Duka dogo la rejareja limejengwa kwenye ukuta wa rangi ya samawati na lina milango ya chuma ya kijani iliyoandikwa Mpesa pande zote mbili. Juu ya mlango kuna bango lenye namba ya simu na maelezo ya huduma za Mpesa. Nje ya duka sakafu vigae vidogo vilivyopangwa kwa mpangilio wa mawe huku sehemu ya kuingia ikiwa daraja dogo ya zege lililopasuka.

Mikono miwili imeshikilia mafungu za noti za shilingi elfu moja ya kenya juu ya meza ya mbao. Mtu huyu anaonekana kuhesabu au kupanga pesa kwa makini, huku akiwa amevaa shati nyekundu. Kamba ndogo imefungwa kuzunguka sehemu ya fungu moja la pesa.

Soko dogo limejaa matunda na mboga mboga sasa. Kuna ndizi mbivu zilizoning'inizwa kwa kamba pamoja na mzizi mkubwa wa ndizi mbichi uliofungwa juu. Chini yake kuna nyanya nyekundu zenye kung'aa pamoja na pilipili hoho na tangawizi zilizo kwenye vyombo vya plastiki vya rangi ya zambarau.

Mwanamke amesimama ndani ya duka dogo ambalo lina mashine mbili za kipekee. Moja ya kuuza maziwa kwa njia ya kujihudumia, na nyingine ya mafuta ya kupikia. Mashine hizo zimechorwa kwa rangi angavu za maandishi ya kuvutia yanayoeleza huduma zao.

Hili ni duka la maziwa na bidhaa nyingine za maziwa ambalo limefunguliwa. Lina chapa ya, Royal Star Inn. Ndani yake kuna friji maalum kwa ajili ya kuhifadhi maziwa. Huku kuta za duka zikiwa zimepambwa na picha za bidhaa kama maziwa ya pakiti, mayai ,siagi na mpini.

Hii ni sehemu ya duka ya lakazi za sanaa za mikono ya kiafrika, ukutani kuna aina mbalimbali za barakoa zilizochongwa kwa uangalifu mkuu nyingi zikiwa na maumbo na mapamdo ya kitamaduni. Pia kuna vinyago vya miti vilivyowekwa kwa mpangilio.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye uso wa plastiki au meza ya kuuza. Kuna maparachichi yenye rangi ya kijani iliyokolea na ngozi mbaya mbaya, machungwa ya rangi ya njano, matunda ya tikiti maji pori yaliyo na miba midogo midogo na rangi ya kijani, na machungwa pamoja na maembe mabichi yaliyokomaa.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi iliyozungukwa na miti mirefu ya kijani. Baadhi ya watu wanasimama au kutembea kati ya magari wakielekea upande wa kulia, ambapo mahema meupe yenye ncha kali yanaonekana kwamba yakionyesha uwepo wa tukio au mkusanyiko maalum.

Hili ni gari la kifahari lina muonekano wa kuvutia na wa kisasa na limeegeshwa katika eneo wazi na kijani. Linaloingia sukaa iliyong'aa na vioo vyeusi na pia lina magurudumu makubwa ya alloy yanayoendana na ardhii ya rangi hiyo.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa ndani ya jumba la kisasa la maonyesho ya magari. Muundo wake ni wakifahari unaoonyesha kuwa ni gari la hali ya juu lenye milango minne, madirisha yalikuwa giza na tairi kubwa ya alloy .

Maeneo haya yanaonyesha shughuli nyingi za urembo katika mazingira ya mitaa ya jiji. Viti vya plastiki vimepangwa nje ya vibanda vidogo vya saluni, ambavyo vimebandikwa mabango ya matangazo ya huduma mbalimbali za nywele. Watu wanashughulikiwa kwa nywele zao, huku wengine wakisubiri huduma. Rangi nyingi za viti, nguo na mabango zinaongeza mvuto wa eneo hili.

Watu wameketi mbele ya duka wakiuza matunda kama ndizi na tikitiki maji pembezoni mwa barabara. Pembeni kuna duka la vipodozi linaloitwa neno, Cosmetics pamoja na huduma ya mpesa. Gari dogo la abiria linaonekana likipita mbele. Huku upande mwingine wa barabara ukiwa na magari mingine yanayopita.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari mmoja katika eneo la wazi. Huenda likawa ni gala au sehemu ya maonyesho ya magari. Rangi nyeupe imetawala kati ya magari yote, jambo linaloashiria kuwa huenda ni magari yaliyoagizwa kwa mteja au yanatarajiwa kuuzwa.